Mtu aliyevalia mavazi maalumu pamoja na vifaa anavyovitumia kutoa huduma kwa mgonjwa ama mtu aliyelala katika kitanda, ikiashiria ni mtu mwenye kutoa huduma za kiafya ama daktari wa meno.

Mtu aliyevalia fulana ya rangi nyeusi aliyekaa katika kiti, pamoja na mtoa huduma aliyevaa mavazi ya rangi nyeupe na vifaa kinga kama glavusi, aliyeshikilia sampuli ama kifaa kitumikacho kutoa huduma ya meno. Ikiashiria ni daktari wa meno .

Watu wawili mmoja akiwa amevalia mavazi ya rangi ya bluu pamoja na mwingine alivalia ya rangi nyeupe, wakiwa katika eneo maalumu wenyekufanania na watu wenyekutoa huduma za afya kama zahanati ama hosipitali.

Vyumba vidogo vidogo vyenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kijani, vyenye maneno yaliyochapishwa ikiashiria majina ama maelekezo ya matumizi ya kilichomo ndani ikiashiria ni madawa ama vyupa vilivyo hifadhia madawa ya asili.